Watu wazima wa rika na jinsia mbalimbali, wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya darasa safi na la kupendeza, wakimsikiliza mwalimu kwa makini, huku wakionyesha kiu ya kujifunza na kijiendeleza kielimu bila kujali umri.

Watu wazima wa jinsia tofauti na rika mbalimbali wamekusanyika darasani huku wakisikiliza kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu aliyeketi katikati yao, wamekaa kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa. Hali inayoonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii.

Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi, yamepambwa kwa sehemu za michezo zenye bembea za rangi tofautitofauti, njia za kutereza na eneo la kukimbia, vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia.

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari, wakiwa wamevalia sare za kupendeza wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu, kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea, ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Wanafunzi wa chuo wamekaa nje kwenye kimbweta, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato, wanaonyesha mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili katika mazingira safi ya chuo.

Kundi la wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wameketi darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suti, anayefundisha kwa kutumia ubao, Taswira hii inaonesha mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa jinsia tofauti waliovaa makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi utakaowasaidia katika kuingiza kipato.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume aliyevaa koti la bluu amekaa kwa utulivu akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Anapata mafunzo kwa vitendo inayomuandaa kwa kazi ya kiufundi au kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, wamevalia makoti wakiwa darasani, kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake. Huku mwalimu alievalia barakoa akitembea kati yao, akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi, waliovalia makoti ya rangi ya bluu, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.